Mkusanyiko wa vijana kwa wazee, wakiume kwa wakike wakiwa ndani ya tenti nyeupe wakipokea mafunzo kutoka kwa moja ya wakufunzi alioko mbele yao.

Kundi la wanafunzi wakiwemo wanaume kwa wanawake wamekaa darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akitoa semina ya kazi.

Kundi la vijana wa kiume kwa wakike wakiwa katika karakana wakijifunza kwa vitendo juu ya kifaa cha kisayansi na kiteknolojia.

Majira ya mchana mabembea yaliyofungwa pamoja na viti vyenye rangi mbalimbali ikiwemo: bluu, kijani na njano, chungwa pamoja na ile rangi ya bluu bahari; yaliyoning'inizwa katika chuma zilizopakwa rangi ya njano na machungwa.

Kundi la wanafunzi wa awali, wakiwa bustanini na mwalimu wao akiwa anawasimamia wakibembea, pembeni mwa madarasa ya shule hiyo.

Kitabu chenye watu wa rika mbalimbali ikiwemo mkubwa kwa mdogo na jinsia mbalimbali ya kike kwa wakiume, wakitoa mafunzo mbalimbali ya usafi wa mwili ikiwemo kujifuta maji kwa taulo, kuchana nywele, na kukata kucha pia.

Moja ya barabara ya kuelekea kule madarasani, pembeni mwa barabara hii ni bustani, iliyonawiri na iliyostawi, yenye rangi ya kijani, pamoja na miti iliyostawi, na moja ya madarasa yaliyopo hapa chuoni.

Vitabu vya watoto vyenye rangi mbalimbali ikiwemo ile ya bluu, manjano, kijani, nyeupe vilivyohifadhiwa katika mpangilio madhubuti na nadhifu katika makabati ya kuhifadhia vitabu kwa ajili ya watoto kujisomea.

Gorofa la madarasa lenye sakafu tatu, pembeni mwa gorofa hilo likiwa ni ngazi za kupandisha, sakafu hizo zilizojengwa pembeni, mwa bustani yenye majani ya kijani, pamoja na maua yenye rangi ya kuvutia.

Jengo kubwa na zuri la kuvutia, na madarasa ya shule ya sekondari yenye rangi ya kuvutia, ikiwemo ile ya bluu, nyeupe, nyeusi na pia yenye mandhari ya kuvutia, ya kupakia magari pamoja na maua mazuri.

Chumba cha maabara ya kisayansi chenye masinki na mabomba ya kisasa ya kutiririsha maji pamoja na meza zilizopangwa vizuri kwa ajili ya majaribio ya kisayansi.

Kitabu cha kufundishia somo la kemia, ngazi ya elimu ya sekondari kidato cha tatu, kilichotolewa na mtaala wa elimu wa kule nchini Kenya.

Bweni la wanafunzi lenye vitanda vya kupumzikia sita, lenye madirisha yenye kuingiza mwanga na hewa ya kutosha, lenye viti na meza kwa ajili ya kujisomea.

Mkufunzi wa kisayansi akitoa elimu ya vitendo juu ya mfumo mzima wa umeng'enyaji wa chakula wa binadamu kuanzia hatua ya kwanza mpaka ya mwisho.

Ni katika moja ya vipindi hapa chuoni; kundi la wanafunzi wakiwemo wanaume kwa wanawake wamekaa darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akitoa mafundisho.

kundi la wanafunzi vijana wa kiume, wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akitoa mafunzo kwa lugha ya picha katika moja ya vipindi hapo chuoni.

Wanafunzi wazee katika moja ya darasa la kompyuta lililopo chuoni, wakipokea elimu kutoka kwa mmoja wa wakufunzi.

Kundi la vijana kwa wazee, wa kike kwa wa kiume, wakiwa katika moja ya darasa; wakifanya mjadiliano wa masomo na kujiandaa zaidi na mitihani.

Katika moja ya darasa, kundi la wanafunzi wa kike kwa wa kiume wakipokea na kuandika mafunzo wanayopatiwa na mkufunzi aliyepo ubaoni.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi katika moja ya darasa kwa umakini wakisikiliza na kupokea mafunzo kutoka kwa moja ya mkufunzi wao.

Katika moja ya mitihani chuoni wanafunzi wakipangwa katika mpangilio nadhifu wakifanya mtihani katika moja ya darasa lililopo hapo chuoni.

Wanafunzi wakiwa katika moja ya darasa dogo hapo chuo kikuu lenye madirisha yenye kuingiza mwanga na hewa ya kutosha, mezani wakiwa na vifaa kama kompyuta mpakato, daftari, kikokotoo, wakiwa wanjisomea.

Wanafunzi wengi wa kike kwa kiume, vijana, wazee, wakiwa holini wakijisomea pamoja na madaftari na vitendea vingine ikiwemo vikokotoo na kompyuta mpakato.

Darasa kubwa lililosheheni wanafunzi wakike na wakiume, wazee kwa vijana wakipokea mafunzo kutoka kwa mwalimu alieko mbele ya darasa.

Wanafunzi katika mpangilio ulionyooka wakiwa wanafanya mitihani ya kumaliza muhula wa hapa chuoni, wakiwa katika moja ya madarasa makubwa hapa chuoni.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwemo wanaume kwa wanawake wakiwemo ndani ya darasa lenye madirisha ya kupitisha mwanga na hewa ya kutosha wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akitoa mafunzo katika moja ya vipindi.

Kundi la wanafunzi wa kike kwa wa kiume wakiwa katika moja ya vyombo vya mafunzo chuoni, wakipokea mafunzo pamoja na mkufunzi aliyeko mbele.

Ndani ya karakana ya kuchomelea, wanafunzi watano wa kike waliovalia vifaa vya kiusalama kama barakoa, miwani za kuchomelea, ovaroli, pamoja na glavu, wakiwa mezani mmoja wa wanafunzi hao akionyesha mfano wa kuchomelea ikiwa ni sehemu ya mafunzo ya ufundi na stadi.

Kundi la wanafunzi vijana wa kike kwa wa kiume wakiwa katika moja ya madarasa hapa chuoni wakipokea elimu ya vitendo ya kompyuta.

Kundi la wanafunzi wa kike kwa wa kiume wakiwa darasani mezani wakiwa na daftari wakipokea mafunzo ya ustadi na ujuzi.

Kundi la vijana wa kiume wakiwa katika chumba cha kompyuta pamoja na msimamizi wakipokea mafunzo ya ustadi na ujuzi wa kompyuta kwa vitendo.

Kundi la vijana wa kiume wakiwa katika chumba cha mafunzo wakijifunza ufundi wa vifaa vya mawasiliano kwa vitendo ikiwa ni sehemu ya mafunzo ya ufundi na ustadi.

Wanafunzi waliopo ndani ya ukumbi mkubwa wenyesheni viti vya rangi nyekundu na dhahabu pamoja na meza zilizofunikwa kwa vitambaa vya njano sakafu na vigao vyeusi kwa vyeupe pamoja na madirisha nadhifu kwa ajili ya kuingiza hewa na mwanga wa kutosha wakivalia shati ya blue na ile ya chungwa pamoja na barakoa nyeusi kwenye opra wakifanya majaribio yao ya kiteknolojia ikiwa ni sehemu mojawapo ya darasa la vocation technical education.

Msichana aliyevalia ovaroli ya bluu, akishika kifaa cha kisasa na cha kiteknolojia tayari kwa ajili ya kuanza majaribio ya kisayansi juu ya kifaa hicho.

Wakati huu wa kipindi cha "vocation and technical education" ndani ya karakana wanafunzi wa kike kwa wa kiume mezani pamoja na mkufunzi wao, katika sare ya ovaroli la bluu wakipokea mafunzo ya kifaa cha kisasa na kiteknolojia.

Kundi la vijana wa kiume wenye ujuzi wa kimakinikia katika moja ya gari lililoharibika, wakifanya matengenezo na kujifunza zaidi kwa vitendo.

Kundi la wanafunzi wa kike kwa wa kiume, wazee kwa vijana wakiwa wamekaa darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akitoa mafunzo katika moja ya mafunzo ufundi na ustadi.

Kundi la vijana katika moja ya chumba cha kompyuta, wakipokea mafunzo ya ustadi, na ujuzi wa matumizi na utengenezaji wa kompyuta.

Kundi la mafundi seremala wa marika mbalimbali, wakubwa kwa wadogo, wakivalia barakoa ndani ya karakana ya mbao, wakitengeneza meza ya mbao.